Miundo ya chuma na nyaya nyingi zimesimama kwenye kituo cha umeme kilicho wazi, anga ni safi na samawati likitoa mwangaza wa asili juu ya mazingira ya kiteknolojia. Sehemu hii ni muhimu kwa usambazaji wa nishati katika maeneo ya makazi na viwanda.

Majengo makubwa ya mitambo ya nishati ya jotoardhi yamejengwa katikati ya mandhari ya milima yenye kijani kibichi. Mvuke unatoka kwenye minara ya kupotezea na mabomba mengi yameunganishwa kuendesha uzalishaji wa umeme. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika nishati mbadala.

Minara mirefu ya kusambaza umeme yamesimama kwa mstari kwenye ardhi yenye nyasi na udongo. Nyaya nyingi zimeunganishwa kati ya minara hiyo, huku mwanga wa jua ukimulika kutoka upande wa kushoto. Mandhari ni ya wazi na anga lina mawingu machache.

Miundo ya chuma na nyaya za umeme zinawakilisha kituo cha kusambaza umeme, kinachotumika kurekebisha viwango vya voltage kabla ya kusambaza kwa watumiaji. Mazingira safi yenye anga la wazi yanaonyesha hali ya hewa nzuri ikisisitiza miundombinu ya umeme kama msingi wa maendeleo. Kituo hiki kina nafasi muhimu katika usalama, ufanisi na uendelevu wa huduma za nishati.

Minara mirefu ya chuma imesimama imara katikati ya eneo la kazi ikiwa imeunganishwa kwa nyaya zenye nguvu kubwa za kusambaza umeme. Wafanyakazi waliovaa mavazi ya usalama wanashughulika kwa umaakini wakikagua vifaa vya kisasa vyenye vidhibiti mtiririko wa umeme. Mandhari hii inadhirisha uzito wa miundombinu na nishati katika maendeleo ya mjini.

Miundo ya chuma yenye nyaya za nguvu ziko kwenye kituo cha kusambaza umeme ikiwa na vifaa vya kubadilisha volteji kama transfoma na visumbufu vya umeme. Taa za juu zenye mwangaza mwingi pamoja na njia iliyopigwa lami inawaka, mazingira bora na ya usalama na matengenezo ya miundo mbinu hii muhimu.

Jengo la kisasa lenye kuta za kahawia na kijivu limesimama imara huku madirisha ya vioo vya kijani yakitafakari mwanga wa mchana. Ishara ya tahadhari ya rangi ya manjano imeandikwa kwa maneno danger hatari high voltage ikiashiria uwepo wa umeme wa kiwango cha juu. Waya za nguvu zinapita mbele ya jengo hilo zikiongeza uzito wa tahadahari ya mazingira haya.

Miundo ya chuma na nyaya za umeme zimesimama juu ya kokoto katika kituo cha kusambaza umeme. Bendera ya kentraco imesimama upande wa kushoto ikionyesha utambulisho wa shirika. anga ni safi na jua linamulika eneo lote kwa kuwazi.

Wafanyikazi waliovaa mavazi ya usalama na helmeti wanapita chini ya mabomba makubwa ya chuma katika kiwanda cha kisasa cha nishati. Miundombinu ya kawaida inaonyesha teknolojia ya hali ya juu na mazingira salama ya kazi.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi unaonekana kutoka juu ukiwa na paa la kijani, minara ya kupoozea inayotoa mvuke na mtandao mpana wa mabomba. Mazingira ya karibu yanaonyesha barabara ya uwoto wa asili yakionyesha utumizi ya nishati badala katika mazingira ya wazi.

Maji ya kutosha imezungukwa na mimea ya kijani huku miti mirefu ikitawala mandhari ya nyuma. Anga safi na mwangaza wa jua huongeza uzuri wa mazingira ya asili. Hali hii huibua utulivu wa kijani na hisia ya utunzaji wa mazingira.

Majani mapana ya kwenye maji yanabeba ua ya manjano na kijani huku samaki wachache wakionekana ndani ya maji tulivu. Uwepo wa algae ndogo na maumbo tofauti tofauti huleta uzuri wa asili katika bwawa hili la kimazingira. Mazingira haya huashiria utulivu wa maisha ya majini na uhai wa ekolojia.

Misururu ya magari ya kitalii yanasafiri kwa mtindo kwenye barabara ya vumbi ndani ya mandhari kame. Madirisha ya juu yanaonyesha utalii wa wanyamapori, wakifurahia urembo na mazingira ya Afrika.

Watu kumi wamesimama katika mduara karibu na troli baadhi wakishika vifaa vya kazi kama kolea na rake . Jengo lenye maandishi the promise linaonekana nyuma mandhari kuonyesha kazi ya pamoja ya kijamii huenda ni usafi au kilimo cha jumuia.

Kundi la watu wanashirikiana kuingiza kifaru ndani ya gari la kijani kwa kutumia kamba. Mazingira ni ya savannah kavu yakionyesha juhudi za uhifadhi wa wanyama pori. Gari lina sehemu ya nyuma wazi na blanketi ya mistari imetundikwa pembeni.

Njia ya udongo imezungukwa na vichaka vilivyonyooka na miti ya kijani huku kibanda kidogo kikiwa mbali kati ya majani. Mandhari hii hutoa hisia za utulivu, mazingira safi na mwaliko wa kutembea kwa starehe.

Gari la mkokoteni limejaa madumu ya plastiki ya rangi mbalimbali huku mtu mmoja akiwa ameketi juu yake akishika chombo chekundu. Mandhari hii huonyesha jitihada za kuhamasisha usambazaji wa rasilimali vijijini na njia ya rahisi ya kawaida.

Maji ya matope yanatiririka mbele ya mteremko uliojaa miamba na vichaka huku nyumba duni zilizo jengwa kwa mbao na mabati zikiwa juu ya kingo kilicho jaa takataka mandhari huibua changamoto za mazingira na maisha ya watu walioko hatarini kutokana na mafuriko.

Watu wanatembea kwenye mtaa wa makazi ya kipato cha chini huku watoto wakicheza karibu na majengo ya bati. Bango la kijani linaelekeza jinsi ya kutumia kifaa cha usafi kiitwacho pipo kwa hatua nne rahisi. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kuboresha hali ya usafi katika jamii.

Kifaru mmoja amelala mbele huku mwingine akisimama karibu na mti wa nyasi ndani ya eneo lililozungushwa uzio wa mbao. Mazingira ni ya kijani kibichi yakionyesha utulivu wa porini. Mwangaza wa mchana unaangaza mandhari kwa uwazi.

Mamba mkubwa amelala pembezoni mwa maji ya tope huku mkia na kichwa vikielekezwa kwenye mto mtulivu. Mandhari ya kijani na gari lililosimama nyuma huashiria mazingira ya mbuga ya wanyama. Upo makini wa mamba na utulivu wa eneo huibua uzuri kwa maisha porini.

Simba jike ameketi juu ya jiwe, huku majengo marefu ya jiji yakionekana mbali. Mandhari hiyo inaleta nguzo wa kipekee kati ya pori na mji. Mazingira haya yanasisitiza muingiliano wa asili na maendeleo ya kisasa.

Wasanii wanne waliovaa mavazi mekundu na meupe wanatengeneza mnara wa miili katikati ya ukumbi mkubwa uliojaa watazamaji. Mziki wa moja kwa moja kutoka kwa wapiga ngoma huongeza mvuto wa tamasha. Tukio hili linaimbua ari ya michezo ya sarakasi na burudani ya jamii.

Kundi la pundamilia linalisha katika nyasi ndefu na kavu wakiwa wametawanyika kwa utulivu. Miti na vichaka vidogo vinaonekana nyuma yakiongeza hisia za mazingira ya porini yanayochangamka kiasili.

Watu waliovaa vest za usalama wanatoa taka mingi kwenye mto uliyochafuliwa. Escavator iko nyuma ikisaidia juhudi za usafi na anga la mawingu linaongeza uzito wa hali ya mazingira.

Watu kadhaa wanavalia fulana za kijani na sash wakishiriki shughuli za upandaji miti katika mazingira ya bustani. Moja anashikilia mche wa mmea akionekana wakiungana kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Hii ni ishara ya mshikamano wa jamii katika juhudi za hifadhi wa mazingira.

Mbuni anatembea kwenye barabara ya vumbi mbele ya reli ya kisasa iliyoinuliwa juu ya nguzo za zege. Mandhari ya majani na mawingu machache huunganisha maisha ya porini na maendeleo ya miundo mbinu. Taswira hii inaeleza nguzo kati ya mazingira asilia na ujenzi wa binadamu.

Majengo ya mabati yamejipanga kwa msongamano katika mazingira yenye mpangilio usio rasmi. Mabati hayo yana rangi iliyofifia ishara ya uchakavu wa muda. Nguzo za umeme zinajitokeza katika makazi yao, zikizungukwa na nyumba zilizojengwa kwa karibu. Mbele kidogo kuna majani ya kijani yanatokeza upande wa kulia, yakileta mwonekano wa asili kwenye eneo lenye changamoto nyingi za kijamii.

Majengo ya vibanda yamejengwa kwa mabati na vifaa vya kurejelewa yakielekezana na mto mchafu uliyogubikwa na maji ya tope. Watoto hawa na watu wazima wapo kando ya kingo wakifanya shughuli mbalimbali. Hii inaangazia changamoto za makaazi duni, mazingira hatari na maisha za jamii zisizo na miundo mbinu bora.

Twiga wawili wamesimama kwenye uwanja wa majani. Nyuma yao kuna mandhari ya mjengo marefu ya jiji. Twiga mmoja yuko karibu na kamera akitazama mbele kwa utulivu. Mchanganyiko huu wa wanyamapori na maendeleo ya miji unaibua hisia na maelewano kati ya mazingira ya asili na ya kisasa.

Swara watatu wanapita kwenye nyasi ndefu wakitanguliwa na kundi la nyati walioko mbali. Mifupa yao ni nyembamba na pembe zilizopinda kuashiria wanyama wa porini walioko kwenye harakati. Mandhari ya wazi yenye mistari na miti kwa mbali huipa taswira ya savana ya Afrika.

Majumba madogo yenye paa za mabati yamejengwa kwa msongamano kando ya kijito kinachopita katikati ya makaazi. Mpangilio wa nyumba haufuati utaratibu rasmi, ukidokeza hali ya makaazi duni. Mandhari haya yanatoa taswira, changamoto za miundo mbinu na maisha mjini.

Watu waliovaa mavaazi ya usalama wanatumia vifaa kusafisha maji yaliyojaa taka katika eneo la uchafuzi. Maji taka yana takataka zilizokusanyika zinaonyeshwa juhudi za kurejesha usafi wa mazingira. Mandhari inaakisi kazi ya kijamii ya kukabili changamoto za uchafuzi wa mazingira.

Watu waliovaa vesti vya usalama na glavu wanaondoa takataka kutoka kwenye maji yaliyochafuliwa kando ya ukuta wa zege. Picha inaonyesha juhudu za pamoja za usafi wa mazingira na kubambana na uchafu wa mito mijini. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu na ushirikiano katika uhifadhi wa mazingira.

Twiga amenyoosha shingo yake katika eneo la kijani kibichi lenye miti na majani akionekana kuwa makini na mazingira yake ya asili. Anga la mawingu mepesi na mandhari ya utulivu inaonyesha mazingira ya Savana au hifadhi ya wanyama.

Majengo ya kifahari yamejificha nyuma ya miti mirefu kwenye eneo la kijani kibichi. Mandhari tulivu yenye anga ya mawingu yanatoa taswira ya makaazi ya kupumzika au mapumziko ya milimani. Mazingira haya yanachqnganya uzuri wa asili na miundo ya kisasa kwa ustadi.

Ndovu mdogo amesimama kwenye ardhi yenye udongo mwekundu, akiinua mkonga wake kwa furaha. Watu waliovalia mavazi ya kawaida wamesimama nyuma ya uzio wakimtazama na kupiga picha. Mandhari ya kijani yanajenga mazingira ya kuvutia ya wanyama pori.

Simba wawili wamelala kwenye nyasi za savana, moja akiwa na kinywa wazi akionekana akinguruma na mwingine akionekana kupumzika kwa utulivu. Mandhari ya angani yenye mawingu na uwanda wa kijani inaangazia urembo na nguvu za wanyama hawa wa porini katika makazi yao ya asili.

Ndege mkubwa mwenye manyoya kijivu na nyeupe anainama kunywa maji kutoka kwenye chombo cha mbao kilichowekwa ardhini. Uzio wa waya unamzunguka ukionyesha kuwa yuko kwenye eneo la hifadhi. Udongo wa kahawia na magogo yaliyolala chini yanakamilisha mandhari ya asili yenye utulivu.

Takataka na mabaki ya vifaa mbalimbali, yamezagaa katika eneo la mtaa wa mabanda. Huku watu watatu wakionekana wakishughulika. Mmoja ameketi juu ya kifaa cha kujitengenezea, mwingine amesimama akitazama upande wa kushoto na wa tatu amepinda akikusanya vitu kutoka ardhini. Mazingira yanaonyesha hali ngumu ya maisha na changamoto za usafi katika maeneo ya kipato cha chini.

Korongo wawili wenye taji la manyoya ya dhahabu wanatembea kwenye nyasi wakiwa na miguu mirefu na shingo ndefu mashavu meupe na mfuko mwekundu wa koo vinaonekana wazi wakionyesha uzuri wa asili wa ndege hawa wa kuvutia katika mazingira yao ya kawaida

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu wenye miti mingi na majani mabichi. Mmoja amevaa suti ya kijivu na tai nyekundu, mwingine blausi ya rangi na gauni jeusi na wa tatu, koti la samawati na suruali ya rangi ya mwanga. Mandhari asili inasisitiza utulivu wa mazingira na mazungumzo yao ya kirafiki au kikazi.

Maporomoko ya maji yanatiririka kwa kasi juu ya miamba mikubwa katikati ya msitu wenye majani ya kijani kibichi. Maji yanapogonga mawe yanaunda makovu meupe na madibwi madogo chini. Uoto wa asili inazunguka eneo hili na kuongeza mandhari ya kuvutia na utulivu wa mazingira.

Kundi la pundamilia linavuka barabra ya udongo katikati ya savana yenye majani marefu. Baadhi wanatembe huku wengine wakila majani na majengo yanaonekana kwa mbali yakionyesha ukaribu wa mji. Manthari hii inaangazia mwigiliano wa maisha wa porini na maendeleo ya binadamu.

Lori limebeba magunia makubwa yailiyojaa chupa za plastiki huku watu wawili wakiwa juu ya lori wakipanga mizigo hiyo. Eneo la wazi linavyoonekana linaashiria kituo cha kuchakata taka na nyuma kuna rundo la chupa pamoja na jengo lenye paa la samawati. Mandhari inaonyesha juhudi za ukusanyaji na usafishaji wa taka kwenye eneo hilo ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira

Nyati mwenye mwili mkubwa na pembe zilizojikunja anasimama katikati ya nyasi za kijani, huku mwingine akiwa nyuma yake. Maua madogo ya njano yamechanganyika na nyasi, yakipamba mandhari ya porini yenye tulivu na uzuri wa asili.

Watu wamevaa mavazi ya usalama ya rangi ya machungwa na kijani kibichi. Wamesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi wakishika mimea mikononi. Mandhari ya mbali inaonyesha mazingira ya kijani kibichi huku shughuli mbalimbali zikiendelea nyuma yao.

TTwiga mwenye shingo ndefu ananyoosha kichwa kuelekea kwa mtu aliyesimama juu ya jukwaa la chuma akimlisha kwa mikono. Mavazi ya kijani na begi la kahawia vinamvalisha mtu huyo. Huku mandhari ya nyuma ikiwa na miti na twiga mwingine akichungulia kwa mbali. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu wa porini.

Miti ya kahawa yenye majani mabichi imestawi kwa mpangilio mzuri shambani, ikionyesha afya bora ya mimea. Mandhari ya kijani kibichi inaambatana na anga lenye mawingu kiasi, likidokezahali ya hewa ya unyevu inayofaa kwa kilimo cha kahawa.

Kundi la watu waliovaa fulana za usalama, glavu nyekundu na buti za mpira za kijani, limekusanyika katika eneo la wazi karibu na majengo ya bati. Baadhi yao, wameinua mikono juu kwa furaha wakionyesha mshikamano na hali ya kufanya kazi ya kijamii kama usafi na uhifadhi wa mazingira. Mandhari inaakisi mshikamano wa jamii na juhudi za pamoja kwa ajili ya maendeleo ya mazingira.

Ndama wa tembo anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa, anayoshikiliwa na mtu, huku akionekana mwenye hamu. Mandhari ya kijana nyuma inaashiria kuwa tukio linatokea porini au katika hifadhi ya wanyama pori. Likionyesha juhudi za binadamu katika kuhifadhi na kulea wanyama yatima.

Magari, mabasi na pikipiki vinatembea barabara ya njia nyingi iliyo na daraja la waenda kwa miguu katikati. Mitaa yenye matangazo na majengo huongeza shughuli za usafiri mjini. Mandhari huakisi mzunguko hai wa jiji na miundo mbinu ya kisasa kwa usalama wowote.

Basi la 105 shuttle limeegeshwa kando ya barabara huku watu wakipita karibu nalo. Bango la safari linaorodhesha vituo kama Westlands, Kangemi na Kinoo. Mandhari inaonyesha shughuli za usafiri wa umma katika eneo la mjini.

Gari la usafiri limesimama kando ya barabara na limeandikwa nnk shuttle likwa na orodha ndefu ya vituo vinavyohudumia. Watu wachache wamepita jirani ukiongeza hali ya shughuli katika mtaa wa mjini. MAzingira haya yanaashiria huduma ya usafiri wa umma kwenye mtandao mpana wa maeneo ya Nairobi na viungo vyake.

Jengo maarufu la Kenya National Achirves linasimama katikati ya barabara yenye msongamano wa magari na watu .Mabasi na magari binafsi yanapita huku rajaa wakitembea na kuwasiliana. Mandhari huangazia maisha ya kila siku na uridhi wa mji Nairobi.

Matatu zenye maandishi ya safari kama Meru Express na Maua Direct zimesimama barabarani huku watu wakizunguka. Majengo ya kibishara yenye mabango kama Nairobi Aviation na Levis yanatanda nyuma. Eneo linaonekana kuwa kituo kikuu cha usafiri chenye msongamano wa watu.

Watu wamekusanyika karibu na Shuttle yenye maandishi Enabled na bango la ruiru, juja likiwa na bei ya safari. Majengo ya kibiashara kama Itel yanaonekana nyuma yakiongeza hali ya shughuli jijini. Mandhari huonyesha usafiri wa umma na mwingiliano wa mtaa wenye pilka pilka nyingi.

Magari na mabasi yanatembea kwa kasi sana kwenye barabara ya jiji. Watu wanavuka na kutembea kando ya lami huku majengo na miti yakiongezeka na maanthari ya mji wenye shughuli nyingi. Mazingira haya yanaonyesha harakati za kila siku jijini.

Magari yamesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi, ikizungukwa na mabango ya biashara kama Minyok butcheryand grill, na huduma za usafiri wa miji ya margaribi. Eneo hili inaonyesha harakati za kila siku za muingiliano wa huduma mijini.

Watu wanapanda basi lenye michoro ya kuvutia na maandishi kama Chikago bulls na The Wales. Bango la njia na nauli limetundikwa upande wa basi ikiashiria huduma za usafiri wa umma. Mazingira ya mtaa yana dhihirisha shughuli nyingi za kijamii.

Basi la rangi ya fedha na samawati yenye nambari M77 limeegeshwa kandokando ya barabara. Abiria wakionekana ndani na wengine wakielekea kulipanda. Kando ya nguzo ya huduma kuna bango lenye nambari kubwa ya nne sita likioredhesha kituo kama Yaya, Amboseli na Kawangware.

Mtu amesimama karibu na kibanda cha bidhaa barabarani akiwa amevalia jaketi ya kijani kibichi na suruali nyeusi. Miwani ya jua imepangwa kwenye stendi ya chuma upande wake wa kushoto. Magari yanapita nyuma yake na watu wengine wanatembea karibu na jengo kubwa lenye madirisha mengi upande wa kulia. Mazingira yanatoa taswira ya shughuli za kila siku jijini.

Barabara pana ina magari ya mizigo na madogo yakisafirisha pande zote mbili huku watembea kwa miguu wakitembea pembeni. Mandhari ya miti na madimbwi yanadokeza mazingira ya mvua ya hivi karibuni. Hali hii inaeleza mzunguko wa maisha ya kila siku jijini.

Rangi Kali na michoro ya kuvutia zimetawala upande wa basi linalohudumia abiria mtaani, huku watu wakipanda na kushuka kwa haraka. Barabara yenye maji na mifereji ya maji pembeni inaashiria mvua ya hivi karibuni, na shughli za usafiri zinaendelea kwa kasi katikati ya mandhari ya jiji.

Mabasi yenye rangi tofauti yameegeshwa kando ya barabara, yakiwa na vibao vya kuonyesha njia kama Pipeline na Mweki. Watu wanazunguka karibu, wakisubiri usafiri au wakibadilishana mazungumzo katika eneo la mji lenye shughuli nyingi.

Basi la kijani na manjano, aina ya City Hoppa linaonekana likiwa barabarani, lenye nambari tatu saba sufuri na namba ya usajili KBT 248D. Basi lingine la kampuni hiyo lipo nyuma ,likiwa na nambari tatu saba moja. Mandhari haya yanaonyesha usafiri wa jiji kwenye harakati na utaratibu wa kawaida wa mabasi ya umma Nairobi.

Mabasi yenye rangi na miundo tofauti yamepaki kwenye barabara yenye shughuli nyingi , huku watu wakitembea na wengine wakiingia na kutoka kwenye magari. Mabango yanaelezea nauli na vituo kama kiambu sabini, kiringiti sabini yamewekewa wazi. Mabiashara mbalimbali kama studio ya picha na kituo cha mafunzo zipo njirani. Mazingira yanaonyesha maisha ya kila siku ya wakaazi wa jiji wakiendelea na shughuli za usafiri na biashara.

Basi la rangi ya samawati limepakiwa mataani likiwa na maandishi ya KBS nambari nne ya njia. Bango la ruti linaeleza maeneo mengi kama nyayo, pipeline na taasia huku bei ya nauli ikiwa shilingi hamsini .Mtu mmoja ameshika mlango wa basi akijiandaa kutoka.

Mabasi ya abiria ya supreme shuttle yanatoa usafiri wa moja kwa moja kwenda Nakuru, Gilgil na Naivasha kwa bei ya shilingi mia tano. Duka la dawa la ruzana pharmacy linaonekana nyuma huku watu wakipita na bodaboda zikihudumu katika kituo hiki chenye shughuli nyingi za usafiri.

Minibasi jeupe lenye mistari ya manjano limeegeshwa barabarani likiwa na maandishi ya KMO sacco na vibao vya safari kuelekea maeneo kama Kangemi, Uthiru na Dagoretti Market . Mtu mmoja amesimama mbele yake akiwa na begi jekundu na karatasi mkononi. Magari mengine na watu wanaonekana nyuma yakionyesha shughuli nyingi katika kituo cha usafiri mjini.

Basi la abiria aina ya isuzu lenye mandishi Metro Trans limeegeswa kando ya barabara. Mlango ukiwa wazi kwa ajili ya kupakia au kushusha abiria. Mabasi mengine na majengo yanaonekana nyuma. Huku watu wakitembea katika eneo hilo. Mabango ya Bei ya Nauli, Sabini na Arubaini yamebandikwa dirishani yakionyesha shughuli za usafiri katika mta wa jiji.

Magari ya usafiri wa umma yamesimama barabarani huku watu wengi wakizunguka, wengine wakisubiri na wengine wakionekana kwenye harakati za kila siku. Mabango ya matangazo yamepambwa kwenye majengo ya nyuma yakitangaza huduma mbalimbali kama usafiri na vifaa vya umeme. Mandhari inaonyesha pilikapilika za jiji lenye shughuli nyingi.

Abiria wamesimama na kutembea karibu na kituo cha reli cha Pipeline. Huku mabasi ya Emba shuttle na magari mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Majengo yenye paa nyekundu yana zunguka reli na yonyooka kulekea mbali yakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Magari ya usafiri wa umma yenye rangi angavu yamejaa barabarani huku maafisa wa trafiki wakielekeza magari na Waterbeach kwa miguu. Majengo marefu yamepambwa kwa mabango ya matangazo, mojawapo ikitangaza huduma za afya. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za jiji zenye msongamano na harakati za kila siku.

Basi la abiria limeegeshwa kando ya bara bara likiwa na maandishi ya kuvutia upande wake mtu amesimama karibu nalo akibeba bango lenye orodha ya vituo vya usafiri na bei ya nauli mandhari ya jiji inaonekana nyuma ikiwa na majengo na wapitanjia.

Watu wanatembea na kuzugumza kando ya barabara yenye mabasi ya rangi mbalimbali. Mojawapo likiwa na mistari ya samawati, njano na nyekundu. Jiji linaonekana kuwa na shughuli nyingi huku abiria wakipanda mabasi na wengine wakipita kwa miguu mbele ya majengo ya mjini.

Basi la rangi ya machungwa na nyeusi limepambwa kwa maandishi ya Vans, na michoro ya kuvutia. Likiwa limeegeshwa mbele ya jengo kubwa lenye maandishi mengi. Abiria wamekaa ndani, huku mtu mmoja amesimama mlangoni akishikilia mlango, likiwa ni mmojawapo ya magari ya usafiri ya umma maharufu jijini Nairobi.

Basi la samawati limepambwa kwa michoro na maandishi yenye mvuto. Limeegeshwa kando ya barabara, huku watu wachache wamesimama karibu nalo. Bango lililobandikwa linaorodhesha vituo vya usafiri kama vile Town, Sunton na Mwiki, likionyesha huduma za usafiri wa mjini zenye mguso wa kisanii

Wafanyakazi waliovaa vizibao vya usalama, rangi ya mchungwa na kofia za chuma wanakaratibu kazi ya kuinua gomba kubwa kwa kutumia kreni ya njano. Reli ya treni iko kwenye ukarabati, ikionyesha matumizi ya teknolojia na ushirikiano kazini. Mazingira haya yanasisitiza ufanisi wa miundombinu na uzalishaji wa kisasa.

Dari ya plastki na mbao imezeeka juu ya jengo lilojaa mabomba, nyaya na nguzo zisizo imara. Nguo zimetundikwa upande moja zikiongeza hisia za matumizi ya ndani ya kawaida. Mandhari haya uashiria hali ya kuishi katika mazingira yanayohitaji ukarabati.

Duka limeandikwa purified water refil station . Linatangaza huduma za maji safi na barafu tamu. Mlango wa kioo una picha za maji ya chupa na barafu pamoja na maandishi kama icepops available . MAndhari ni safi na yenye mapangilio wa kibiashara.

Bomba la chuma linamiminia maji ndani ya birika la jiwe lililojaa fujo likiwa pembeni ya nyasi. Usumbufu wa maji ya sheria, matumizi ya kawaida eneo la shambani au vijijini. Mandhari hii huibua hisia za utulivu na maji ya mfereji.

Taka za plastiki, karatasi na chupa zimetapakaa kwenye ardhi yenye nyasi karibu na majengo ya kijijini. Uchafu huu huibua changamoto za usafi, uchafuzi wa mazingira na hitaji la usimamizi bora wa taka. Mazingira haya yanahitaji juhudi za pamoja kwa uhifadhi wa mazingira salama.

Mabomba ya kijani, yameunganishwa kwa vifungo na kona juu ya sakafu ya terazo, karibu na ukuta kwenye rangi ya udongo, sehemu moja imefungwa kwa kitambaa ikiashiria kazi ya matengenezo au unganishaji wa maji. Mandhari huonyesha mpangilio wa mfumo wa mabomba kwenye jengo.

Bwawa ndogo lenye maji ya samawati limetandazwa katikati ya kijani kibichi. Likizungukwa na majani na shamba la mazao upande wa kulia. Njia ya udongo inapita kando kando ikigawanya mandhari kati ya kilimo na mazingira asilia.

Govi la mpira wa kijani limeviringishwa kwa mduara na kufungwa kwa kamba nyeupe. Mpangilio huu unaonyesha utayari wa vifaa vya umwagiliaji au kusafisha kwa matumizi ya bustani au viwandani.

Lililojaa maji na taka limechimbwa kwa kina. Pembeni likiwa na vichafu vinavyotawanyika. Mwanga wa jua unadhihirika kupitia kivuli cha mtu ikionyesha hali ya mchana. Mandhari haya yanaashiria mazingira yenye changamoto na miundo mbinu au shughuli za uchimbaji.

Ngazi zinaelekea kwenye mlango wa chuma wa samawati. Pembeni kuna pipa la plastiki na sanduku la kadibodi. Mifuko ya takataka imepangwa kwenye kikapu cheupe huku viatu vya rubber vikiwa sakafuni.

Mirija mikubwa miwili ya plastiki imeviringishwa kwa umbo la duara na kuwekwa juu ya changarawi. Moja ni ya samawati na nyingine nyeusi. Vyote vimefungwa kwa mikanda ya kichani. Mandhari ya nje yenye miti nyuma inaonyesha kuwa vifaa hivi vimehifadhiwa kwa matumizi ya miradi ya ujenzi au umwagiliaju.